Hapa ni uwanja ,ambapo watoto wachanga, kama vile wachekechea wanakuja humu ili waweze kucheza...

Hapa tunaona bodi nyeupe ambayo kwa mara nyingi huwa inapatikana katika shule ama kwenye kikazi na huwa inatumiwa kuandika baadhi ya mwandiko ili kuwaeleza watu ambao mnafanyakazi nao ama wanafunzi.

Hapa tunaona karatasi ambayo imeandikwa maabara ya biolojia na ya kichemistry na huku ndio mahali ambapo wanafunzi wanafanyia baadhi ya masomo yao.